Katika duka hii wanauza mashati ya aina tofauti tofauti na rangi tofauti. Pia kuna rafu yenye begi na kwenye rafu hiyo, kuna kibandiko cha bei kinachoonyesha shilingi mia moja hamsini. Pia kuna rafu zingine ambazo hazina kitu chochote.

Katika duka hili, kuna sekta tofauti tofauti za nguo. Kuna sekta ya makoti, sekta ya fulana na shati, kuna sekta ya fulana na suruali. Katika iyo sekta ya makoti, hapo juu ukitizama, utaona kwamba kuna vitambaa ambavyo vimewekelewa hapo juu. Katika hizi sekta zingine, utaona kwamba kuna mikoba tafauti ambayo iko hapo.

Huu ni uwanja wa maegesho lakini umejaa magari mapya mengi. Labda ni mahali pa kutengenezea magari au kwa muuzaji wa magari. Magari haya ni ya aina nyingi na rangi mbali mbali na pia chapa tofauti.

Hapa tunaona ndoa wawili waliokuwa katika sehemu ya kuuzia magari. Katika sehemu hii kuna aina mbalimbali za magari. Wanazungumza na muuzaji na muuzaji anaonekana kuwaonesha nyaraka fulani. Nyaraka hii inaweza kuwa mkataba wa kuuza gari au maelezo ya gari hilo.

Hili ni bazaar la gari na mahali hapa tunaweza kuona aina nyingi za gari, pia kuna dirisha kubwa ambalo kupitia hilo, tunaweza kuona aina tofauti za magari huko nje. Pia tunamwona muuzaji wa gari, ambaye anaonekana kumfafanulia mnunuzi, maelezo fulani kuhusu gari.

Hapa tuna gari ambalo linaonekana kwamba linauzwa na nyuma ya gari lile tunaona kwamba kuna nyumba. Juu tunaona kwamba kuna nyaya za umeme ambazo zinapita pale na pia tunaona miti na nyasi ya rangi ya kijani kibichi pale pembeni.

Hapa ni sokoni na katika duka hili, tunaona mtu ambaye anauza viatu vilivyopambwa kwa shanga mbalimbali, na pia tunaweza kuona watu wakinunua vitu mbalimbali kutoka kwa wachuuzi wengine.

Hili ni jengo la soko ambapo katika ghorofa ya chini, tunaweza kuona watu wakinunua na kuuza mboga, nyanya, vitunguu, matunda na vyakula. Katika ghorofa ya pili, tunaona nguo na mito.

Kuna ubao ambao unaonyesha jina la soko lile, wateja wanaoingia na kutoka. Vibanda vilivyowekwa ndani na vingine nje. Tuna mtu ambaye ana mkokoteni wake na umejaa madebe ya maji na tuna wauzaji katika vibanda vile.

Hili ni soko lenye watu wengi sana. Watu wengine wananunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna wafanyibiashara wanaouza matunda, mboga, na kila aina ya vitu. Pia kuna kibanda ambapo kuna watu bado wanauza na wengine wamepumzika hapo. Inaonekana kwamba kulikuwa kukinyesha kwa maana kumejaa matope na watu wamevaa mabuti.

Hapa tuna soko la bidhaa mbali mbali lenye vibanda tofauti. Kuna kibanda kimoja kinachouza sanamu na vyungu na pia sahani zenye nakshi tofauti, pamoja na sanamu ndogo za wanyama na watu. Pia kuna vibanda vingine ambavyo vinauza manguo.

Hapa tuna majengo mawili ya kukodisha, Majengo haya yamejengwa kwa miundo tofauti ,na pia yamezungukwa na ukuta. Nje ya ukuta huo Kuna eneo la ardhi ,lililojaa nyasi kavu na ndefu. Kwa umbali tunaweza kuyaona majengo mengine .

Kuna jengo refu sana lenye vyumba vingi vya kukodisha. Imezungukwa na jengo fupi pamoja na miti. Kuna nyaya za umeme na nyuma ya jengo hilo kuna lingine la kukodisha.

Kuna nyumba kubwa, nyumba hii ina uwanja mpana sana, na katika uwanja huu, nyasi ni fupi na za kijani. Pia kuna miti kuzunguka nyumba ile na tunaweza kuona kuna kama batuta ya watoto kuchezea.

Hapo tuna mabao mawili ya matangazo. Kuna moja ambalo linatangaza kwamba nyumba imo chini ya ulinzi na ingine inatangaza kwamba kuna vyumba vya ofisi vya kukodisha ambavyo vinaanza kutoka futi mia nne hadi elfu tano. Pia hapo kuna namba ya simu na pia kuna anwani ya barua pepe.

Kwenye geti hili la rangi nyeusi, kuna tangazo la karatasi lililobandikwa, likisema nyumba ya vyumba viwili inakodishwa pamoja na namba ya simu. Geti lina waya za usalama.

Hili ni eneo la makaazi na katika eneo hili kuna nyumba zilizojengwa kwa muundo mmoja. Pia kuna njia ya magari au watembea miguu yenye vigae vya barabara. Kila moja ya nyumba hizi ina vibanda vya kuegesha magari na pia kuna miti midogo inaokua.

Hapa tuna ubao ambao umebandikwa kijikaratasi na lenye limeandikwa jina la jumba hilo; linatangaza uwepo wa vyumba vya kukodisha. Pale chini wameandika nambari yao ya simu ili anayetaka nyumba aweze kuwasiliana nao.

Hapa tuna wateja waliovalia barakoa. Tunawaona wakinunua bidhaa mbalimbali. Kuna eneo maalum lenye mafuta ya kupikia na siyagu ya kupikia ya aina tofauti tofauti. Eneo lingine lina bidhaa za kupakia mikate na mchuzi wa nyanya, wateja hawa wanatrolli za kubebea bidhaa zao.

Hapa tuna vikombe ambavyo vina michoro tofauti lakini rangi inafanana. Bei ya vikombe hivi imeandikwa kwenye tuvijikaratasi vidogo vidogo twa rangi ya machungwa na bei ya vikombe hivi vyote ni sawa.